Mashine maalumu, inayotumika kuhifadhia fedha, ambayo inatumia nishati ya umeme pamoja na teknolojia kwa ajili ya wateja kutoa fedha katika akaunti zao za benki, huku ikiwa na picha ya vijana wa kiume na wa kike katika mashine hiyo.

Sehemu maalumu inayotumia teknolojia ya kisasa, mashine zilizowekwa kwa ajili ya kutoa pesa ambapo juu ya mashine hizo kukiwa na maneno yanayosomeka kama "ATM" eneo ambalo limetengenezwa vizuri.

Mwanamke aliyevalia mavazi na zifi sana furaha na nyeupe na nguo nyekundu yenye mikanda inayozunguka shingo yake, akitabasamu pembeni kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa rangi nyeupe "usiende mbali benki hapo mtaani", ikiwa inamaanisha mengine yanayosomeka kama "tupo ulipo", maandishi ya benki ya "absa".

Eneo la nje la jengo kubwa la ghorofa mali ya benki inayoitwa "Bank of Africa", mbele kukiwa na magari ya thamani yenye rangi mbalimbali kama; nyekundu, nyeupe pamoja na njano.

Sehemu ya jengo la benki, mahali penye mwanga wa kutosha madirisha makubwa kuta zenye rangi nyeupe sakafu iliyotengenezwa vizuri kwa marumaru, huku kukiwa na wafanyakazi wa benki waliokalia kwenye meza nzuri, maalum wakitoa huduma kwa wateja kwenye benki hiyo.

Jengo kubwa ndani yake kukiwa na ofisi za benki ya "EQUITY", huku nje ya benki hiyo kukiwa na makava mbalimbali yaliyobandikwa katika milango na kuta za benki hiyo, yenye maneno na taarifa kuhusu benki hiyo. Ndani yake kukiwa na wahudumu wakitoa huduma kwa wateja.

Sehemu ya mapokezi, eneo ambalo vinauzwa vinywaji mbalimbali ndani ya baa, kukiwa na viti vitatu vyekundu pamoja na kiti kingine kilicho na chakuegemea pembeni yake, mbele yake kukiwa na makabati yaliyojaa vinywaji pamoja na "tv" kubwa inayoonyesha mtu.

Sehemu ya wazi, eneo ambalo kuna viti vingi na watu wakike na wakiume waliojazana katika eneo hilo mahali ambapo vinywaji huuzwa katika jengo la baa, huku muziki mkubwa ukipigwa kwa ajili ya kuwaburudisha wateja hao.

Eneo dogo sehemu ya jengo la baa, linalotumika kuhifadhi vinywaji vikali kama pombe pamoja na bia mbalimbali, zilizowekwa katika kabati lenye ngazi tatu huku kukiwa na bidhaa mbalimbali za vimiminika ikiwemo pombe pamoja na bia.

Eneo la jengo kubwa sehemu ya baa, sehemu ambapo ni mapokezi wanapouza vinywaji mbalimbali katika baa hiyo. Eneo hilo linauzwa vinywaji baridi, bia pamoja pombe kali. Mbele yake kukiwa na mwanaume aliyevalia fulana nyeupe akitabasamu.

Kijana wa kiume mwenye nyuso ya furaha, akiwa amesimama sehemu ya mapokezi ya vinywaji katika eneo la baa, nyuma yake kukiwa na chupa mbalimbali za bia pamoja na pombe kali, huku mbele pembeni ya mkono wake akiwa ameshika glasi yenye kinywaji ndani yake.

Eneo la ndani ya jengo sehemu ambapo biashara ya magari inafanyika, huku kukiwa na magari mbalimbali ya kifahari na kawaida mbele kukiwa na gari lenye rangi ya silva huku likiwa na vioo vyeusi, juu ya jengo hilo kukiwa na paa lililo ezekwa vizuri.

Sehemu ya wazi, eneo ambalo uuzaji wa magari aina ya Hyundai unafanyika. Huku kukiwa na sakafu iliyowekwa vigae vizuri. Mbele yake kukiwa na bango lenye neno Hyundai na rangi nyeupe na bluu, huku kukiwa na magari mawili meusi aina ya Hyundai.

Sehemu ya wazi eneo la kuuza magari ya biashara lililo na mchanga mkavu, huku kukiwa na magari ya aina mbalimbali yenye rangi tofauti, kama Nyeupe Nyeusi na Nyekundu. Yanayouzwa katika eneo hilo pembezoni kukiwa na majengo mbalimbali makubwa na madogo kuashiria eneo la mjini.

Sehemu ya wazi ya eneo la kuuza magari, yanayoangalia ukuta mrefu wa nyumba ulio jengwa kwa tofari mbichi. Huku kukiwa na magari yenye rangi mbalimbali kama nyekundu na nyeupe, mbele ya gari hilo kukiwa na vifaa mbalimbali ndani ya gari la kisasa, lililo funguliwa milango

Eneo la wazi mtaa wa uswahilini, mahali ambapo kuna duka lililotengenezwa kwa mabati, lililopakwa rangi nyeupe na ya kahawia, huku kukiwa na maandishi yaliyoandikwa "MACHANI MILK BAR". Duka ambalo bidhaa za maziwa zinauzwa kwa bei ya rejareja.

Sehemu ya duka ndani kukiwa na bidhaa za maziwa kama maziwa ya asili, maziwa ya yogati, maziwa ya vanila, pembezoni kukiwa na mwanaume aliyesimama huku ameshika kifaa katika mkono wake nyuma ya mwanaume kukiwa na kabati lililojaa bidhaa mbalimbali.

Kifaa maalumu cha kisasa cha kuhifadhi maziwa kinachotumia teknolojia na nishati ya umeme kilicho na maandishi meupe yaliyozungushwa kwa wino wa blue kilichoandikwa "htech" na rangi ya bluu bahari pamoja na nyeupe kilichowekwa maandishi mbalimbali.

Duka lililopakwa rangi ya kijani maandishi mekundu picha ya mkate, picha ya mtoto, pamoja na ng'ombe anaekula majani, ndani ya duka hilo kukiwa na jokofu la kisasa linalotumia nishati ya umeme, linalotumika kuuza bidhaa za maziwa rejareja.

Sehemu ya mbele ya duka lililopakwa rangi nyeupe, duka linalouza bidhaa za maziwa likiwa limeandikwa maneno yanayosomeka kama,( Kieni dairy products). Pembezoni kukiwa na picha ya ng'ombe, huku mbele ya duka hilo, kukiwa na mwanaume anaenunua bidhaa hiyo.

Kifaa maalumu kinachotumia nishati ya umeme kilichotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kazi ya kuhifadhi na kutoa maziwa. Kifaa hicho kikiwa na maandishi kama "Milk", "Dairy Milk" pamoja na picha ya mtoto aliyeshika maziwa.

Duka lililo jengwa vizuri kwa milango bora na madirisha yanayo pitisha hewa nzuri linalo fanya shughuli za kuuza bidhaa mbalimbali hasa maziwa, mbele yake kukiwa na mwanamke wa makamo aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa amesimama mbele ya duka hilo.

Duka la kuuza bidhaa za maziwa lililopakwa rangi ya bluu, mistari meupe, kijani pamoja na maandishi ya rangi nyeupe yanayosomeka “Mwenga daily farmers cooperative limited” pamoja na milango iliyoandikwa maziwa yetu.

MIfumo ya kisasa yaliyowekwa pembezoni mwa duka ndani ya jengo, yanayotumia teknologia ya kielotroniki na nishati ya umeme yanayotumika kuuza bidhaa kama; maziwa kwa rejareja.

Sehemu ya duka kuliko na kifaa maalumu cha kielektroniki kinacho tumia umeme kwa ajili ya kuhifadhi maziwa kilicho andikwa kwa maandishi yanayo someka kama "Fresh Milk", kukiwa na picha ya ng'ombe maandishi mekundu na picha ya maziwa yakiwa katika kimiminika.

Jokofu la kisasa linalotumia nishati ya umeme, pamoja na mifumo ya kielekroniki, lililowekwa pembezoni mwa chumba, pembeni ya meza ya mbao, huku likiwa na maandishi yaliyoandikwa "Milk ATM". Mfumo huu hutumika kuuza maziwa kwa njia ya kielektroniki.

Kifaa maaalumu kinachotumia nishati ya umeme, chenye rangi nyeusi na bluu bahari, juu kikiwa na maandishi yanayosomeka "milki atm", picha ya ng'ombe pamoja na mtoto, kifaa hiki kinauza maziwa kwa rejereja, kinachopatikana maeneno ya vijiji na mijini.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya duka moja, mmoja akiwa aliyevalia fulana nyeupe na mistari myeusi akimuhudumia mwanaume wa makamo aliye simama mbele yake, Huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa zingine kama vile majani ya chai, mafuta ya kupikia, pamoja na bidhaa zingine nyingi,

Duka dogo lililopakwa rangi ya bluu bahari na nyeupe kwa chini, ndani yake kukiwa na picha ya ng’ombe katika meza ya duka hilo linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zingine za madukani, huku juu ya duka hilo kukiwa na neno limeandikwa “have a good day”.

Wanaume watatu wakiwa wamesimama mbele ya duka la kuuza bidhaa mbalimbali za nyumbani, lililoandikwa ''Dumbuini Daily Milk Bar'' ndani yake kukiwa na bidha za maziwa ya n'gombe.

Majokofu maalumu ya kisasa yanayoendeshwa kwa nishati ya umeme. Yanayotumia teknolojia ya kielektroniki kuuza maziwa kwa njia ya rejareja. Huku likiwa limepakwa rangi ya bluu na nyeupe, likiwa na maneno yanayosomeka kama "QUALITY MILK ATM", pamoja na picha ya ng'ombe.

Kifaa maalumu cha kieletroniki kinachofanana sawa na jokofu kinachotumia nishati ya umeme, kikiwa kimepakwa rangi ya bluu bahari. pembezoni mwake kukiwa na picha za ng'ombe pamoja na picha za maziwa, kinachotumika kuhifadhia maziwa.

Mwanaume alievalia mavazi nadhifu, shati lenye rangi nyeupe akiwa amesimama mbele ya kifaa maalumu cha kielektroniki cha kuhifadhia maziwa, huku mbele yake kukiwa na geti lenye rangi ya bluu lililoandikwa "MILK ATM", likiwa na maelekezo pamoja na picha ya ng'ombe.

Duka lenye rangi nyeupe na bluu, likiwa na maandishi juu yake. Picha mbalimbali ikiwemo makontena ya maziwa pamoja na bilauri za maziwa. Ndani yake kukiwa na muuzaji anayeuza bidhaa za maziwa katika duka hilo.

Sehemu ya duka kubwa, iliyosheheni bidhaa mbalimbali za chakula, kama juisi, pamoja na maziwa na vitu vingine vilivyopangwa katika kabati lililofungwa taa na ngazi zilizowekwa imara ,mbele yake kukiwa na wanawake wawili wanaochagua bidhaa hizo.

Mwanaume na mwanamke, wakiwa wamesimama wakipachika kifaa maalumu cha kuuza maziwa, kinachotumia nishati ya umeme, kilichotengenezwa kwa mfumo wa kieletroniki, ambapo katika kifaa hicho kukiwa na picha ya ng'ombe, pamoja na maziwa huku kikiwa kimeandikwa kwa chini "milk atm"

Majokofu ya kisasa la rangi ya Bluu pamoja na Nyeupe na rangi ya Njano, yaliyowekwa mbele ya duka yanayotumia nishati ya umeme, yaliyo tengenezwa kwa teknolojia ya kisasa yanayouza maziwa kwa rejareja.

Kifaa maalumu cha kielektroniki kinachotumia nishati ya umeme ambacho ufanya kazi ya kuuza maziwa kinacho patikana maeneo ya mijini na vijijini, huku katika uso wa mbele wa kifaa hicho kukiwa na picha ya maziwa pamoja na maandishi juu yaliyoandikwa "Tech" ubavuni kukiwa na picha ya maziwa yakiwa katika kimiminika.

Kifaa maalumu, kinachotumia umeme, chenye rangi ya bluu, kikiwa na mstari mweusi uliopita katika mlango wa kifaa hicho kinachohifadhi na kutunza maziwa, kilichoandikwa maneno na picha ya ng'ombe katika kifaa hicho.

Sehemu safi inayopitisha mwanga na hewa ya kutosha ndani yake kukiwa na samani za majumbani kama makochi, vitanda, meza za kabati na meza za chakula, meza za kusomea pamoja na picha za ukutani zinazouzwa katika duka hilo.

Eneo pana la wazi, ndani ya duka kubwa la kuuza samani za majumbani, kama: makochi, meza za vioo, viti vya mbao, viti vya plastiki, pamoja na samani nyingine. Eneo lililotengenezwa vizuri kwa sakafu bora, taa zinazoonekana vizuri.

Sehemu pana mali ya duka inayotumika kuuza bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa kwa mbao; samani za majumbani ikiwemo: viti, vitanda, makochi pamoja na mapazia, televisheni, majokofu na bidhaa zingine.

Sehemu ya wazi pembezoni mwa jengo lililoezekwa kwa mabati. Mbele ya jengo hilo kukiwa na samani za majumbani kama: makochi, viti, meza, makabati pamoja na vitanda vinavyouzwa katika eneo hilo.

Uwanja wa wazi, sehemu ya seremala eneo ambalo bidhaa za samani za majumbani hutengenezwa kupitia miti pamoja na kung'arishwa vizuri. Bidhaa kama vitanda, makochi pamoja na thamani zingine za nyumba hutengenezwa mahali hapo.

Eneo la wazi lenye ardhi ya vumbi, madhubuti kwa ajili ya uuzaji wa samani za majumbani kama vitanda, meza, kabati, viti vya aina mbalimbali, pamoja na samani zote zinazotengenezwa kupitia mbao.

Eneo la ndani lililohifadhiwa vizuri, mahali ambapo uuzaji wa samani za majumbani kama: makochi, viti, pamoja na meza. Huku mbele ya duka hili kukiwa na makochi yenye rangi nyeupe, na mtu akiwa ameketi juu ya makochi hayo, pembezoni kukiwa na kochi jingine jeusi lililotengenezwa vizuri.

Eneo la wazi mahali ambapo uuzaji wa samani za majumbani kama: makochi, meza, kabati na bidhaa zingine huuzwa, huku katikati ya bidhaa hizo kukiwa na kijana aliyesimama, mkononi mwake akichezea simu janja.

Sehemu ya wazi pembezoni mwa barabara, kukiwa kumewekwa samani za majumbani; vitanda vilivyochongwa kwa mbao, pamoja na vyuma imara, huku vikiwa vimetengenezwa na kupakwa rangi bora yenye kuvutia.

Sehemu ya ndani ya duka, mahali ambapo bidhaa na samani za nyumbani, kama; viti, meza, makochi na bidhaa zingine zinazotokanazo na mbao, huuzwa katika eneo hilo, zikiwa zimetengenezwa vizuri na kupakwa rangi zinazovutia.

Sehemu ya kuuza samani za majumbani, iliyotengenezwa vizuri kwa ajili ya biashara hiyo, ikiwa na samani kama makochi, masofa, vitanda, na meza. makwesheni, makabati ya chuma na ya mbao, yaliyopangwa vizuri, kwa ajili ya kuvutia wateja.

Wanaume wawili mafundi seremala waliovaa mavazi nadhifu sana. Mmoja akivalia fulana nyekundu na kofia na mwengine aliyevalia fulana ya bluu iliyokoza, huku wakifanya kazi ya kuranda mbao kwa ajili ya kutengeneza samani za majumbani kama makochi na viti.

Eneo la wazi lililozungukwa na miti mingi, ambapo biashara ya kuuza samani za majumbani zinazo tengenezwa kwa mbao halisia kama viti, meza, vitanda, na bidhaa zingine. Huku pembezoni mwa bidhaa hizo kukiwa na pikipiki iliyoegeshwa katika maeneo hayo.

Sehemu ya duka iliyopambwa vizuri inayohusika na uuzaji wa samani za majumbani, kama: meza, viti, meza za chakula, meza za kuekea vitu, mito, tv, saa za ukutani, vitanda na makochi ya aina mbalimbali. Kukiwa na taa nzuri zinazomulika eneo hilo.

Eneo la wazi, lililozungukwa na miti mingi yenye kijani kibichi, eneo hili a,mbalo linatumika kuza bidhaa za samani za nyumbani kama; vitanda, makochi na vitu vingine, mbele yake kukiwa na kitanda kilichootengenezwa kwa chuma na mbao imara, huku pembeni kukiwa na kitanda kingine cheupe.

Sehemu ya wazi, eneo la nje, mbele ya nyumba za kuishi kukiwa na samani za majumbani kama makochi, meza pamoja na vitanda, kabati, na meza za kujipambia zilizowekwa kwa ajili ya kuuzwa. Huku kukiwa na kijana anayesimamia bidhaa hizo.

Meza ya mbao iliyozungukwa na viti vilivyochongwa kwa mbao nadhifu pamoja na kitambaaa kilichowekwa katika sehemu ya kukalia kwenye viti hivi, huku vikiwa vimewekwa mahali, nje pembezoni mwa nyumba yenye rangi nyeupe kwa ajili ya kuuzwa.

Duka kubwa la kuuza samani za nyumba lililo ndani ya jengo kubwa, likiwa na maandishi yanayosomeka kama "Furniture place", ndani ya vioo vya jumba hilo kukiwa na samani za nyumba kama: makochi, tv, meza na vifaa vingine vya majumbani.

Eneo la wazi katika duka la kuuza bidhaa za majumbani, samani zinazotengenezwa kwa mbao pamoja na vitu vingine, bidhaa hizo kama: meza za kioo, makochi pamoja na mito mbalimbali iliyoshonwa vizuri.

Eneo la wazi linalotumika katika utengenezaji wa samani za majumbani, kama: meza za mbao, na bidhaa zingine za majumbani; huku pembezoni kukiwa na kabati lenye madumu meupe ya dawa, yaliyowekwa katika eneo hilo.

Sehemu pana ndani ya jengo lenye taa zinazotoa mwanga wa kutosha, huku kukiwa na bidhaa zinazouzwa samani za majumbani kama makochi, vitanda, viti vya plastiki na vya mbao picha za ukutani, sanamu pamoja na majokofu.

Sehemu ya wazi, mahali ambapo hutumika kuuzwa samani za nyumbani zinazotengenezwa kwa miti imara, kama; vitanda, makochi na bidhaa nyingine katika eneo hilo, huku mbele yake kukiwa na kitanda kilichotengenezwa kwa mbao imara.

Sehemu kubwa ya wazi, eneo la mapokezi lililotekelezwa vizuri, sakafu ya kuvutia na kuta zinazong'aa vizuri, paa lililo tengenezwa vizuri, likifungwa taa zenye mwanga mkali, huku katika eneo la mapokezi kukiwa na binti aliyesimama katika eneo hilo, makochi ya kuvutia na meza.

Muhudumu wa hoteli aliyevalia sare maalumu ya hoteli hiyo, fulana nyeupe yenye mistari ya kijani mikononi na sketi nyeusi, akiwa katika sehemu ya hoteli hiyo akimpatia huduma ya chakula mwanaume aliye kaa mbele yake, mteja wa chakula katika hoteli hiyo.

Eneo zuri la kuvutia sehemu ya hoteli mahususi kwa ajili ya huduma ya chakula likiwa na viti vyenye kupendeza, viti vyeusi vyenye madoa meupe pamoja na meza zilizonakshiwa vizuri huku kukiwa na wanaume na wanawake waliosimama na wengine wameketi wakipata huduma katika hoteli hiyo.

Eneo la mapokezi ndani ya jengo kubwa la hoteli, kukiwa na vijana wawili wa kiume, waliovalia sare ya hoteli hiyo, wakitoa huduma kwa mteja binti wa makamo, aliyesimama katika eneo la mapokezi hapo, nyuma kukiwa na maandishi yanayotambulisha jina la hoteli hiyo.

Duka la kawaida, linalouza bidhaa za mazao kama maharage, mahindi, choroko, njegele, na mchele, vilivyowekwa katika magunia maalumu mbele ya duka hilo. Nyuma ya duka, kukiwa na bidhaa zingine kama sabuni pamoja na vyakula na vinywaji.

Sehemu ya wazi mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, na watu mbalimbali waliopanga bidhaa zao kama matunda na mbogamboga katika meza zilizowekwa katika eneo hilo huku kukiwa na watu mbalimbali wa jinsia zote na marika yote wakifanya manunuzi katika eneo hili.

Sehemu ya soko, eneo ambalo bidhaa mbalimbali zinauzwa, kama nguo na bidhaa nyingine. Huku kukiwa na watu mbalimbali waliofurika eneo hilo, wa kike na wa kiume, wakinunua na kuuza bidhaa tofautitofauti katika soko hilo.

Eneo la wazi, sehemu yenye mwanga wa kutosha, kuashiria hali ya hewa tulivu na muda wa mchana, kukiwa na shughuli mbalimbali ndani ya soko hilo kama wauzaji wa mbogamboga, matunda pamoja na bidhaa nyingine za mashambani, huku kukifurika watu mbalimbali wanaume na wanawake katika soko hilo.

Mwanamke alievalia vazi nadhifu la rangi ya dhambarau, akiwa katika soko linalouza bidhaa za nyumbani, kama:ndizi, maembe, tufaha, machungwa na bidhaa nyingine. Huku nyuma yake kukiwa na meza zingine, zilizowekwa bidhaa hizo.

Sehemu ya nje ya eneo la wazi mahali ambako soko linalouza bidhaa tofauti tofauti zinazotengenezwa kwa mabati kama; makarai, mabegi ya chuma pamoja na bidhaa nyingine ikiwemo majiko ya kupikia.

Wananchi mbalimbali wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika maeneo ya soko la nje, eneo ambalo linauzwa bidhaa mbalimbali kama chakula, matunda, nguo pamoja na bidhaa zingine kandokando ya barabara.

Sehemu ya duka eneo ambalo hutumika kuuzia bidhaa za mazulia yanayowekwa katika sakafu, ndani ya nyumba, maofisini, na pamoja na maeneo mengine. Mazuria hayo yakiwa ya aina tofautitofauti ya manyoya na yasiyo ya manyoya.

Eneo la nje mahali, ambapo biashara inaendelea, huku kukiwa kunauzwa bidhaa za chakula kama matango, matikitimaji, maboga ,viazi, pamoja na bidhaa nyingine zinazolimwa mashambani.

Sehemu ya genge, mahali ambapo uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama: biringanya, nyanya chungu, nyanya, karoti, vitunguu swaumu na bidhaa zingine vinauzwa, huku kukiwa na mwanaume na mwanamke waliokaa wakiangaliana katika soko hilo.

Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana nyuso yake ikiwa yenye furaha akiwa katika eneo la soko mapajani mwake akiwa ameweka tenga lenye nyanya ndani yake huku mbele yake kukiwa na magunia ya nyanya, mboga za majani na maharage pamoja na bidhaa nyingine.

Mwanamke alievalia nguo nadhifu sana zenye rangi ya bluu mkono wake wa kulia ukiwa umeshikilia kipanya cha kompyuta, huku akifatilia maandishi yaliyo katika kioo cha kompyuta iliyo mezani kwake. Katika jengo la kampuni inayofanya biashara ya kukopesha mikopo.

Simu janja kifaa cha mawasiliano cha kiganjani, kilichofunguliwa sehemu ya aplikesheni inayotumika kwaajili ya kutuma, na kupokea pesa, kutoka katika mitandao mbalimbali ya simu.

Kifaa maalumu cha kielectroniki kilichotengenezwa mahususi kwaajili ya kufanya miamala ya fedha, kilichotengenezwa kwa vibonyezo vilivyoandikwa namba, kioo kilicho na picha ya mtu akifanya malipo ya bidhaa mbalimbali huku kikiwa kimeandikwa taasisi ya fedha ya "KCB".

Maghorofa mazuri yaliyojengwa kwa ubora katikati ya mji, huku kwa mbele kukiwa na jengo kubwa jeupe lenye vioo vya rangi ya bluu bahari pamoja na miundombinu ya umeme iliyofungwa katika ghorofa hilo, pembeni kukiwa na maghorofa mawili yakiwa mkabala na jengo hili.

Eneo la nje la ghorofa, nyumba ya kuishi, mahali ambapo pana muonekano mzuri, hewa ya kutosha, malumalu iliyowekwa vizuri, rangi iliyopakwa kwa ustadi, pamoja na vioo vya kuvutia.

Sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama nguo za kike na za kiume, za aina tofauti tofauti, ikiwemo: mashati, suruali, viatu na nguo zingine, huku kukiwa na bidhaa hizo zilizopangwa katika mpangilio maalumu kwa ajili ya kuvutia wateja.

Eneo maalumu katika duka kubwa la wazi, sehemu ambapo zinauzwa bidhaa mbalimbali za kike na za kiume, kama: mabegi madogo na makubwa, makoti pamoja na bidhaa nyingine zilizowekwa katika makabati ya chuma yaliyopangwa vizuri. Huku kukiwa tulivu.

Sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali, kama; nguo za kuime na za kike, huku kukiwa na makabati yaliyosheheni nguo pamoja na suruali zilizopangwa vizuri, mashati yaliyoning'inizwa kwenye makabati haya, mbele kukiwa na meza ndogo iliyopangwa suruali katika meza hiyo.

Sehemu kubwa ndani ya duka la kisasa wanapouza bidhaa mbalimbali za nyumbani na maofisini, bidhaa za nguo za kiume na za kike kukiwa ni pamoja na viatu, nguo za kiume, nguo za kike pamoja na vitu vingine vingi.

Sehemu ndani ya duka la kuuza bidhaa, kukiwa na pochi za kike, za rangi tofautitofauti, zilizowekwa katika benchi maalumu lenye rangi nyeupe na nyeusi, sakafu yenye kigae kilichoshamiri, madirisha yenye uwazi na vioo, huku kukiwa na miwani zilizoning'inizwa pembeni.

Kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika sehemu ya duka kubwa la kuudha bidhaa mbalimbali pembeni yake kukiwa na kabati lenye ngazi nyingi, ndani yake kukiwekwa chupa mbalimbali za bia pamoja na pombe kali, huku akiwa amebeba kifaa cha kuhifadhia bidhaa hizo.

Kifaa maalumu kinachotembea na magurudumu manne chuma zake zikiwa zimefunikwa kwa rangi nzuri nyeusi iliyopakwa katika chombo hicho kinachotumika mahususi kuhifadhi bidhaa zinazonunuliwa ndani ya maduka makubwa, huku kukiwa na mkono ulioshikilia na kuongoza kifaa hicho.

Sehemu ya aneo katika duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani, kukiwa na binti aliyesimama eneo hilo akisoma kipeperushi chenye maandishi, huku mbele yake kukiwa na tenga maalumu lenye magurudumu linalotumika kuweka bidhaa dukani hapo.

Sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kukiwa na bidhaa tofautitofauti kama juisi pamoja na bidhaa zingine zilizopangwa katika makabati yenye ngazi ndefu, huku pembezoni kukikwa na vifaa maalumu kwa ajili ya kubebea bidhaa hizo.

Eneo la wazi, sehemu ya duka kubwa linalouuza bidhaa mbalimbali, kama vinywaji pamoja na dawa tofautitofauti lililo tengenezwa na kunakshiwa vizuri kwa sakafu yenye kung'aa, makabati yaliyopangwa vizuri na bidhaa ndani yake.

Eneo pana sehemu ya duka kubwa linaliuza bidhaa mbalimbali za majumbani mbele yake kukiwa na mdada aliyevalia fulana nyekundu, suruali nyeusi na viatu vyeupe mkononi mwake akishika tenga maalumu linalotumika kubebea bidhaa katika duka hilo.